Sinia za rangi ya kijivu zimetapakaa kwenye meza huku zikiwa zimebeba, vyakula kama vile pilau, biriyani iliyoo na rojo, kachumbari na nyama.

Mwanamke aliyevalia vazi la rangi nyeupe pamoja na suruali ya rangi ya kahawia huku akiwa ameshikilia pipe yenye rangi ya kijani anamnyunyizia ng'ombe wa rangi nyeupe maji.

Wake kwa waume wamesimama mbele ya lango lililo na mashine iliyo na maandishi ya Destiny Dairy's Milk ATM yenye rangi ya samawati pamoja na maandishi ya rangi nyeupe.

Jiko la makaa limeekelewa grilli ya chuma iliyoekelewa juu nyama ya aina mbalimbali kama vile nyama ya kuku, mishikaki, chapati aina ya nan, kikombe kilicho na supu, huku nyama hizi zikichomwa.

Madafu yaliyo na rangi ya kijani kibichi yamo katika jumba lililo na maandishi ya coconut huku likiwa limetengenezwa kwa miti pamoja na mabati.

Mwanamke aliyevaa buibui na kujifunika na leso kichwani, ameketi mbele ya ndoo mbili zilizoekelewa kaimati, pamoja na mkate wa sinia, uliofunikwa na karatasi ya nailoni akiwa ameshikilia magazeti.

Sahani ya rangi nyeupe ina mchele pamoja na kijisahani kidogo kilicho na pilipili ya kukaranga limau kachumbari aina ilio na kabeji, karoti, hoho na vile vile kituguu.

Sinia na rangi ya kijivu imejaa mchele uliopikwa wenye rangi tofauti tofauti kama vile manjano na rangi nyeupe. Vilevile kuna rojo ya nyama na kachumbari iliyotengenezwa na kabeji na pilipili ya kukaanga.

Sinia iliyo na rangi ya kijivu imejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile viazi karai vilivyo na rangi ya manjano, mahamri, kibakuli kidogo kilicho na pilipili ya kukaanga, bajia.

Tani tano zilizo na rangi nyeupe zimebeba vyakula vya aina mbalimbali kama vile viazi karai, soseji, limau, sambusa na sahani zingine mbili zimebeba vibanzi.

Vibakuli vidogo vidogo veusi vilivyo ekelewa juu ya meza vimejaa mahamri mengi yalio pikwa yakawa ya rangi ya kahawia.

Wanaume wawili waliovalia mavazi ya rangi nyeusi yaliyo na madoido ya rangi ya kahawia, pamoja na aproni, wamesimama kando ya jiko la makaa lililoekelewa kuku wa aina mbalimbali, huku wakichoma kuku hawa walio kwenye vyuma vya aina mbalimbali.

Nyoka aliye hai wa rangi ya aina ya kijivu na matonetone ya rangi ya kahawia, ameparaga juu ya kijiti kilichoegemea upande wa ukuta ulio na rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume aliyevalia vazi la rangi jekundu anachoma mihogo pamoja na kachiri kwenye jiko la makaa. Vilevile kuna wanaume wengine wanne waliovalia bakora za rangi tofauti tofauti, wamesimama mbele yake huku wengine wakitia pilipili na limau kwenye kachiri.

Sahani tatu zimejaa vyakula mbali mbali kama vile, biriani iliyo na rojo ya nyama ya kuku pamoja na yai na kachumbari, vile vile mchele, sukumawiki, kuku, maharagwe yaliyo kwenye kibakuli na pilipili.

Vyakula vya aina mbalimbali viko juu ya mkeka kama vile; ndizi zilizopikwa na nazi pamoja na sinia iliyojaa mchele aina ya pilau uliojaa nyama na kibakuli kidogo cha rangi nyeupe kilicho na pilipili ya kukaanga.

Shamba limejaa mimea ya aina mbali mbali, kama vile migomba ya ndizi iliyona rangi ya kijani kibichi, huku mimea midogo ikichipuka kutoka ardhini.

Sinia mbali mbali zilizo na vyakula vinavyofanana zimetapakazwa juu ya meza. Vyakula hivi ni biriani iliyochanganyikana, mchele pamoja na rojo ya nyama pamoja na viazi, vilevile na kachumbari.

Sahani iliyo na rangi nyeupe ina vyakula mbalimbali kama vile bajia zilizo na rangi ya kahawia pamoja na matonetone ya mboga kama vile dania, vilevile kuna viazi karai vilivyo na rangi ya manjano.

Viungo vya kupikia vya aina mbalimbali vimetapakazwa mbele ya meza kama vile pilipili, mdalasini, bizari manjano, bizari nyekundu, bizari nyembamba, iliki, ukwaju vilevile pia kuna karoti.

Sinia mbili za rangi ya kijivu zina vyakula mbalimbali kama vile kabeji iliyochanganywa pamoja na karoti, chapati iliyo na nyama aina ya shawarma na vibanzi. Vilevile kuna ukwaju, chatni na pilipili pamoja na juice .

Samaki wa aina mbalimbali waliokaangwa kutumia mafuta wamelazwa juu ya meza, huku mwanamume aliyevalia shati la rangi ya samawati akiwa amebeba kijiko cha kupakia samaki.

Mwanaume aliyevalia shati ya rangi nyeupe na kubeba mfuko wa rangi ya khaki anachagua vyakula mbalimbali vilivyo juu ya meza kama vile mahamri, kaimati, matobosha, mkate wa sinia, mkate wa mofa, sambusa, bhajia, kebabu.

Sahani ya rangi nyeupe imejaa viazi karai vilivyo na rangi ya manjano vilivyopikwa, vilevile vimeekelewa juu ya meza.

Sinia za rangi ya kijivu ziko juu ya meza na zimejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile viazi karai, sambusa, kebabu, bajia. Vilevile, kuna kisahani cha plastiki kilicho na mkate wa mofa. Kuna vibakuli vya ukwaju na chatni.

Vibakuli viwili vilivyo vya plastiki, vimejaa mchele ulio na rangi ya manjano pamoja na tomato iliyochomeka kwa upande pamoja na kibakuli kidogo kilicho na pilipili ya kukaanga. Vilevile kuna kuku wa kupikwa ndani ya mchele huu.

Sahani sita za rangi nyeupe zilizo juu ya meza , zina samosa mbilimbili katika kila sahani pamoja na limau, kachumbari na vilevile maboga ya aina mbalimbali.

Meza ya mbao imejjaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile vibanzi, samaki wa kukaangwa pamoja na limau, wali mweupe ulio na rojo ya nyama, kachumbari, supu, soda ya Fanta pamoja na pilipili na chumvi.

Samaki wa aina mbalimbali wametandikwa kwenye meza tofauti tofauti. Huku meza hizi zikiwa zimezungukwa na watu aina mbalimbali, wanawake kwa wanaume. Wanawake wengine wamejitanda mitandio, huku wanaume wakiwa wamevalia tisheti za rangi tofauti tofauti.

Vibakuli vya rangi ya samawati rangi ya kijani rangi nyekundu, vimejaa samaki wa aina mbalimbali walio na miundo mbalimbali kama vile omena, mbuta, tilapia, wakubwa kwa wadogo.

Ng'ombe wa rangi ya kahawaia yumo katika zizi la ng'ombe lililojengwa kutumia miti ya mbao pamoja na mabati. Vilevile kando ya zizi hili kuna mitungi miwili iliyona rangi tofauti nyeupe na manjano.

Mwanaume aliyevalia vazi la rangi ya nyeupe amesimama mbele ya meza iliyoandaliwa vyakula vya aina mbalimbali kama vile vibanzi, kuku, pweza, mihogo, soseji, chapati, samaki wa kupaka, samaki wa kukaanga, mishikaki.

Viazi karai vilivyopikwa vikawa rangi manjano, pamoja na bajia ziko juu ya gazeti iliyojaa mafuta, vilevile kuna vibakuli vya nailoni vilivyo kando ya viazi hivi na 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑖𝑙𝑖𝑦𝑜 na ukwaju.

Sinia ya rangi ya kijivu imejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile; viazikarai vilivyo na rangi ya manjano, pamoja na bajia zilizo na tonetone za dania zilizo na rangi ya manjano pia.

Mwanamke aliyevalia koti la rangi nyekundu pamoja na aproni ya rangi ya machungwa, mbele yake kuna meza iliyojaa samaki wa aina mbalimbali waliopikwa wakaiva vilevile kuna sinia ya rangi ya kijivu.

Kibakuli kilicho na rangi nyeupe kimejaa mchele aina ya pilau ulio jaa nyama zilizo pikwa zikawa rangi ya kahawaia pamoja na viazi . Vilevile kibakuli hichi kina mistari ya dhahabu.

Sahani iliyo na rangi ya kahawia ina wali mweupe ulio pamoja na samaki aliyekaangwa akatiwa supu. Vilevile kuna vibakuli vidogo vilivyo na supu, maharagwe na sukuma.

Sinia za aina mbalimbali ziko kwenye meza zilizo na rangi ya kijivu. Zimejaa vyakula mbalimbali pamoja na vibakuli vya plastiki vilivyojaa mishikaki, sambusa, kebabu, viazi karai, bajia, na vibakuli vilivyo na ukwaju, chatni na pilipili.

Mwanaume aliyevalia suruali ya rangi ya kijivu pamoja na sweta ya rangi ya samawati na kijivu ananyunyuzia ng'ombe walio zizini wenye rangi ya kahawia na nyeupe maji.

Sahani ya rangi nyeupe iko juu ya meza ikiwa na viazi vya aina mbalimbali kama vile bajia na viazi karai, huku katikati ya sahani hii kukiwa na kijibakuli kidogo kilicho na kachumbari iliyotengenezwa na kitunguu na tomato.

Sahani mbili ziko kwenye meza, zilizo na vyakula mbalimbali kama vile bajia, iliyotengenezwa kutumia mboga, jama vile spinachi. Vile vile kuna kaimati.

Sahani ya rangi nyeupe inavyakula mbalimbali kama vile; samaki wa kukaangwa aliyena dania na limau juu vile vile kuna vibanzi kachumbari ya karoti na kabegi na kijisahani kidongo cha ukwaju.

Sinia imejaa mchele ulio na rangi ya manjano pamoja na rojo iliyojaa nyama na viazi, nyama ya ng'ombe. Vilevile kuna kabeji iliyokatwakatwa aina ya kachumbari pamoja na karoti na hoho.

Kikaangio kikubwa kilicho na rangi nyeusi kimejaa kachiri zilizopikwa za aina mbalimbali kama mhogo na viazi. Vilevile kando ya kikaangio hiki kuna meza iliyo na kisu, madafu pamoja na chumvi.

Sinia ya rangi ya kijivu imejaa mchele ama vile wali pamoja na rojo ya nyama na kiazi vilevile kuna kachumbari iliyotengenezwa kwa kabeji pamoja na karoti na pilipili ya kukaanga.

Sahani mbili ziko kwenye meza zikiwa na vyakula tofauti tofauti kama vile ugali pamoja na samaki aliyekaangwa kutumia hoho, tomato ,dania na kitunguu akiwa na rojo.

Kikaangio kilicho na rangi nyeusi pamoja na mshikilio wa rangi ya kijivu na rangi nyeusi, kina samaki aliyepikwa akaiva, aliye na rojo iliyo nzito yenye hoho na dania. Rojo hii ni ya rangi manjano.

Sahani ya rangi nyeupe imejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile samaki aliye karangwa, sukuma wiki vile vile na ugali ulio na rangi nyeupe.

Sahani ya rangi nyeupe imejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile viazi karai, vilivyo na rangi ya manjano, mahamri yaliyo na rangi ya kahawia, papuri, sambusa, vilevile na sausage .

Vibakuli vya rangi tofauti tofauti kama vile samawati, kijani kibichi , nyekundu vina maandishi ya abus spices , binza , vimejaa viungo mbali mbali kama vile iliki, mdalasini , dawa ya pilau, binzari nyekunduri nyembamba ,binzari manjano

Kachiri ziko kwenye kikaangio kilicho na rangi nyeusi. Vilevile kuna mihogo iliyopikwa ikawa ya rangi ya kahawaia. Kando yake kuna kachiri zilizotiwa kwenye mfuko uliona maandishi ya rangi nyekundu.

Vibakuli vya plastiki vilivyo na mchele ulio na rangi tofauti tofauti kama vile manjano, nyekundu, viko kwenye vibakuli vya plastiki pamoja na rojo ya nyama ya kuku, kachumbari iliyotengenezwa kwa tomato , kitunguu na karoti.

Sahani ya rangi ya kijani iliyo pia na mistari ya rangi nyeupe imejaa chakula aina ya wali uliopikwa pamoja na rojo ya samaki. Vilevile kuna kijiko kilicho ndani ya chakula hichi.

Sinia iliyo na rangi ya kijivu imejaa mchele ulio na rangi tofauti tofauti kama vile manjano, nyekundu. Vilevile kuna rojo ya kuku, kachumbari na yai.

Kibanda kilicho na maandishi ya HAPPINESS WELCOME, kimejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile pweza, mishkaki iliyo na karoti, viazi karai, chapati, sambusa, pilipili.

Meza iliyo na rangi ya kijani kibichi imejaa sinia iliyo na vyakula mbalimbali kama vile viazi karai, sambusa za nyama, kaimati, mishikaki, mkate wa sinia, kebabu, bhajia. Vile vile kuna visinia vidogo vilivyo na ukwaju na pilipili.

Sahani imejaa vyakula vya aina mbalimbali vilivyo na nyama aina mbalimbali vyakula hivi ni kama kaimati, bajia, viazi karai, matobosha, kebabu, mishikaki vilevile kuna gunia iliyojaa mchele kando ya sinia hii.

Viungo vya aina mbalimbali viko kwenye magunia yaliyo na rangi mbalimbali kama vile; manjano, kijani kibichi na kahawia. Viungo hivi ni kama dawa ya pilau, bizari manjano, bizari nyekundu, iliki, dawa ya pilau .

Kibakuli kilicho na rangi ya kahawia kimejaa mahamri na mandazi yaliyopikwa yakaiva ya rangi ya kahawia. Vile vile kuna nazi iliyo mbichi bado haijakunwa na kiua kidogo cha rangi nyeupe na manjano.

Sahani ya rangi nyeupe imejaa vibanzi pamoja na kachumbari iliyotengenezwa kwa karoti, kabeji na kitunguu ikiwa na samaki aliyekaangwa. Vilevile kuna vibakuli vidogo vilivyo na ukwaju na chutney .

Meza imejaa vyakula vya aina mbalimbali vilivyo kwenye visahani vya rangi nyeusi kama vile tomato limau, samaki, nyama iliyoko na pilipili pamoja na limau na vitunguu juu yake.

Sahani iliyo ya rangi nyeupe pamoja na maua ya ramgi ya samawati na kijivu imejaa vyakula mbalimbali kama vile kaimati, viazi karai, bajia, papuri na pilipili iliyotengenezwa na karoti.

Samaki wa aina mbalimbali wa baharini wametandikwa juu ya meza iliyofunikwa na mfuko wa rangi ya samawati kama vile; kamba, kaa, omena, mbuta .

Sinia imejaa mchele aina ya pilau uliojaa nyama, maharagwe, vile vile pamoja na viazi. Na kuna pilipili ya kukaanga iliyotumika iliyotengenezwa kutumia kitunguu na tomato .

Mwanamke aliyejifunga kitambaa cha waridi, ameegemea kreti lililo na rangi ya kijani kibichi, huku ndizi za aina mbali mbali, za rangi ya manjano zikiwa zimeekelewa juu ya mkokoteni.

Mwanamke aliyevalia vazi la rangi nyeupe, pamoja na kileso cha rangi nyekundu, na rangi ya kibichi. Amesimama mbele ya jiko la makaa, huku akiwa ameekelea nyama aina ya mishkaki juu ya jiko hili. Vile vile amezungukwa na wanawake wengine wanaopika chapati.

Mwanaume aliyevaa koti la rangi nyeusi pamoja na suruali ya rangi nyeusi anainua ndoo yenye rangi ya kijani kibichi huku akimimina maziwa kwenye ndoo zingine zilizo na rangi nyeupe.

Sahani ya rangi nyeupe imejaa kaa pamoja na pweza, vilevile, kuna vibanzi na kachumbari iliyotengenezwa kwa kabeji, tomato na kitunguu.

Kisinia cha rangi ya kijivu kina viazi karai vilivyo na rangi ya manjano pamoja na visinia vidogo vilivyo na chatni, ukwaju na kibakuli kilicho na mahamri pamoja na kikombe cha chai.

Mwanamke ameketi chini huku mbele yake kukiwa na jiko la makaa lililo na kikaangio cha kukaangia viazi karai. Kando yake kuna sinia iliyojaa kaimati na kibakuli cha rangi nyeupe ameshikilia pilipili iliyotengenezwa aina ya chatni.

Boksi limejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile: mahamri, viazikarai, samosa, matobosha, kaimati, bajia, vilevile pilipili, ukwaju, na chateni. Vimo katika mifuko ya nailoni. Kuna kibakuli kidogo kilicho na mbaazi za nazi.

Sahani iliyo na rangi ya kahawia imejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile mahamri yaliyopikwa yakaiva ya rangi ya kahawia, pamoja na mbaazi za nazi, pamoja vilevile kuna soseji moja iliyopikwa.

Wanaume watatu waliovalia mavazi tofauti tofauti wanazunguka jiko linalo toa moto aina ya makaa huku wakichoma nyama aina ya mishikaki. Vilevile, kuna ukwaju ulio kwenye kibakuli.

Viungo vya kupikia vya aina mbalimbali viko kwenye vijikonteina pamoja na kwenye magunia yaliyo na rangi tofauti tofauti kama vile vizari manjano, vizari nyembamba, vizari nyekundu dawa ya pilau, mdalasini kiliki.

Viazi vya rangi ya manjano aina ya viazi karai vimepikwa na vikaekelewa juu ya karatasi iliyo na rangi nyeupe huku vikitonatona mafuta.

Sahani tatu za rangi nyeupe ziko juu ya meza. Moja ina sambusa za nyama, nyingine ina rojo iliyo na karoti, nyingine ina mchele aina ya biriani pamoja na rojo, yai, kachumbari na tomato .

Sahani iliyo na rangi nyeupe ina mahamri matatu yaliyopikwa yakawa rangi ya kahawia, vilevile kuna kibakuli cha rangi ya kahawia, kilicho na maharage ya nazi, pamoja na vijani vidogovidogo.

Sahani iliyo na rangi nyeupe imejaa mchele ama vile wali, pamoja na rojo ya nyama ya ng'ombe na ndizi na kachumbari iliyotengenezwa kutumia kabegi, karoti na kitunguu.

Sahani za rangi nyeupe tatu ziko juu ya meza zilizo na vyakula mbalimbali kama vile samosa, wali aina ya biriyani pamoja na rojo na kachumbari, vilevile kuna rojo ya nyama ya kuku iliyo na karoti.

Sinia iliyojaa mchele aina ya pilau uliojaa nyama kubwa pamoja na viazi, iko kando na kibakuli kilichotengenezewa kachumbari iliyo na tomato na kitunguu na kibakuli kingine kidogo kilicho na pilipili iliyokaangwa. Vilevile kuna ndizi kwa upande.

Sinia iliyo na rangi ya kijivu imejaa vyakula vya aina mbali mbali kama vile, hoho, vibanzi, kabeji, karoti zilizotengenezwa zikawa kachumbari. Vile vile kuna samaki, limau, sima.

Kibakuli cha rangi ya kijivu kiko juu ya meza ya mbao. Vile vile kibakuli hichi kina sahani ne za rangi nyeupe, zilizo na mchele mweupe ulio na karoti, maharagwe ya nazi, maarage iliyochanganyikana na boga na samaki aliye na rojo la manjano.

Vyakula vya aina mbalimbali vimetandikwa kwenye gazeti kama vile mkate wa mofa , sambusa, viazi karai, kaimati, bajia, mkate wa sinia.

Viungo vya aina mbali mbali viko kwenye meza huku mwanaume aliyevalia ovaroli ya rangi ya samawati akiwa amechota kiungo aina ya bizari ya manjano vile vile kuna vitungu viko kando ya viungo hivi.

Mabuyu yako juu ya meza yaliyo na rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyekundu na rangi ya kijani. Vilevile kuna plastiki iliyo na mabuyu yaliyofunguliwa, imeekelewa juu ya viplastiki vingine vya mabuyu.

Kibakuli cha rangi nyeupe kilicho na mstari wenye madoadoa ya rangi ya dhahabu. Kimejaa pilau, iliyochanganyikana na nyama, pamoja na viazi vikubwa vikubwa.

Sahani ya rangi nyeupe zimejaa vyakula vya aina mbalimbali, kama; mchele mweupe aina ya wali, mchele aina ya biriani ulio na rojo ya kuku pamoja na yai na kachumbari, vibanzi, kuku na kachumbari, rojo la samaki lililo na rangi ya manjano pamoja na glasi ya juice ya ukwaju.

Sahani za rangi nyeupe, zimejaa vyakula vya rangi mbalimbali. Kama vile maharage ya nazi, wali mweupe, sukuma wiki, pilau iliyojaa nyama, ndizi, kachumbari iliyotengenezwa na tomato na kitunguu.

Mwanamke aliyevalia vazi la waridi pamoja na champali za rangi ya samawati ameshikilia kibakuli cha rangi ya kijivu huku mwanaume aliyevalia shati nyeusi pamoja na suruali ya samawati akimimina maziwa kutoka kwenye mtungi wa kijani kwenye kidude alichoshikilia mwanamke huyu.

Vyakula vya aina mbalimbali vimewekwa juu ya meza huku kukiwa na kifuniko cha ndoo cha rangi ya samawati kando ya vyakula hivi kama vile mishikaki, sambusa, mihogo, ndizi, samaki.

Kibakuli cha rangi nyeusi kilicho cha plastiki kiko juu ya meza ya kahawia. Kibakuli hichi kina mchele wa rangi nyeupe, maharagwe, maboga yaliyochanganyikana na kabeji na sukumawiki pamoja na nyama.

Chakula aina ya pilau iliyochanganyikana na nyama na viazi, inapakuliwa kutoka kwenye sinia iliyo na rangi ya kijivu. Vilevile kuna sahani iliyo na samaki, mchele na nyama ya kuchoma na limau.

Mwanaume aliyevalia kofia za waislamu, na shati ya samawati. Ames𝑖𝑚𝑎ma mbele ya kibao kilicho jaa samaki wa aina mbalimbali, wabichi ambao bado hawajapikwa. Kukiwa na kindoo kidogo cha rangi ya kijani kibichi.

Sahani ya rangi nyeupe iko juu ya meza. Ikiwa na chakula aina mbalimbali kama vile mchele mweupe ulio na madoadoa ya rangi manjano, pamoja na rojo ya nyama, ndizi na kachumbari ya tomato , kitunguu, hoho. Vilevile kuna pilipili ya kukaanga.

Vyakula vya aina mbali mbali viko juu ya meza. Kama vile mshikaki, iliyotengenezwa na nyama ya ng'ombe, nyama ya kuku, pweza, kaa, kamba, viazi, mihogo, ukwaju, piipili

Vyakula aina mbalimbali viko juu ya meza. Kama vile mahamri yaliyo kwenye kibakuli cha rangi nyeupe na maharagwe ya nazi yaliyo kwenye vibakuli vya rangi nyeupe vilivyo na mistari ya rangi ya samawati.

Magunia yaliyo na rangi nyeupe pamoja na yaliyo na rangi ya samawati yamejaa viungo mbalimbali vinavyotumika kupika kama vile bizari manjano, bizari nyembamba, bizari nyekundu, dawa ya pilau ya kusaga, dawa ya pilau amabayo haijasagwa, mdalasini.

Meza imejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile biriani iliyo na mchele wa rangi tofauti tofauti, rangi nyeupe, rangi manjano na rangi nyekundu pamoja na rojo la nyama ya kuku, pilipili na yai. Vile vile kuna masinia mengine mawili yaliyo na mchele, mboga, kuku na kisinia kidogo cha supu.

Migomba ya ndizi imewekelewa chini yenye rangi ya kijani kibichi huku zote zikiwa na ndizi zinazotoshana. Vile vile ndizi hizi ni kubwa kwa ndogo.

Kumejaa chakula vya aina mbalimbali vilivyowekwa juu ya meza. Vyakula hivi ni kama pilau ya nyama, kachumbari iliyotengenezwa na oho, kitunguu pamoja na tomato vile vile na pilipili iliyokaangwa kama vile chatni. Vile vile kuna chumvi.

Sufuria iliyo na rangi ya kijivu imejaa mchele wa rangi nyeupe ulio na madoido ya rangi tofauti tofauti kama vile manjano, nyekundu, vitunguu vilivyokaangwa, dania na hoho.

Sahani ya rangi nyeupe imejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile mahamri yaliyo na rangi ya kahawia. Kuna kibakuli kidogo kilicho na mbaazi za nazi.

Sahani ya rangi nyeupe iliyo kwenye kimeza kilicho na rangi ya kahawia pamoja na madoadoa ya rangi nyeupe, limejaa mishikaki iliyopikwa ikawa ya rangi ya kahawia. Mishikaki hii iko kwenye vijiti vyembamba.

Sahani iliyo na rangi nyeupe imejaa vyakula vya aina mbalimbali pamoja na kibakuli kilichojaa maharagwe ya nazi. Vyakula hivi ni kama viazi karai, sambusa, chapati, mahamri na vilevile limau.

Mwanaume aliyevaa shati jeusi pamoja na miwani ya rangi nyeusi na kofia zinazovaliwa na Waislamu amesimama kando ya duka linalouza viungo vya aina mbalimbali kama vile bizari manjano, bizari nyekundu, iliki, dawa ya pilau.

Meza imejaa vyakula vya aina mbalimbali zilizo kwenye sahani tofauti tofauti. Kama vile sambusa zilizo na limau, mahamri, chatni, maharagwe ya nazi. Vilevile kuna kikombe cha chai.

Sinia iliyo na rangi ya kijivu imejaa vyakula vya aina mbali mbali kama vile; wali aina ya pilau uliojaa nyama, viazi karai vya rangi ya manjano, kachumbari iliyotengenezwa kupitia kitunguu, tomato , dania. Vilevile kuna vijicontainer vidogo vilivyo na ukwaju na pilipili.

Vibakuli vimejaa viungo vya kupikia vya aina mbalimbali kama vile iliki, dalasini, bizari manjano, bizari nyekundu. Vile vile kuna vitunguu, tangawizi, maharage.

Vijikontena vya rangi ya samawati vina nafaka pamoja na viungo vya kupikia kama vile bizari nyembamba, bizari manjano, maharagwe, mahindi, pojo, pamoja na viazi na vitunguu saumu.

Wanaume waliovalia makoti ya rangi nyeupe pamoja na kofia za rangi nyeupe wamesimama mbele ya chuma kinachopika uji huku mwanamke aliyevalia vazi la waridi na kofia akifanya maelezo.

Meza imejaa samaki wa aina mbalimbali waliovuliwa, ambao bado hawajapikwa. Wakiwa chini ya mwavuli wa rangi nyekundu. Huku mwanaume aliyevalia shati ya samawati, akiwa amebeba samaki mmoja mkubwa.

Sinia mbili zilizo na rangi ya kijivu ziko juu ya meza na vyakula tofauti tofauti kama vile biriyani iliyo na rojo ya kuku pamoja na mayai, pilipili, pilau iliyojaa viazi, kachumbari.

Sahani ya rangi nyeupe ina mchele aina ya pilau ulio na nyama pamoja na ndizi, kachumbari ya tomato kitunguu na vile vile pilipili ya kukaanga.

Sahani ya rangi nyeupe ina mchele aina ya pilau ulio na nyama zilizopikwa zikawa rangi ya kahawia, pamoja na kibakuli kidogo kilicho na pilipili ya kukaangia. Vilevile kuna kachumbari iliyoko kando iliyo na tomato , kitunguu na hoho.

Vibakuli vya rangi ya kijivu vina viungo vya kupikia tofauti tofauti kama vile mdalasini, iliki, tangawizi, bizari manjano, bizari nyembamba.

Sinia ya rangi ya kijivu ina samosa mbili pamoja na limau na mahamri vile vile kuna kikombe cha chai kilichowekelewa kwenye sosa na kijiko.

Sahani ya rangi nyeupe yenye vikiwa vidogo vya rangi nyekundu na kijani ina vyakula mbili tofauti kama vile mbaazi za nazi na mahamri.

Mtu anayeendesha pikipiki huku akiwa amevalia helmet amebeba mizigo mingi. Gunia iliyojaa viazi pamoja na mijichupa mikubwa ya kijivu inayotumika kuwekea maziwa akiwa barabarani, huku amezungukwa na magari ya aina mbali.

Sahani ya rangi nyeupe. Imejaa mahamri yaliyo na rangi ya kahawia yaliyopikwa. Pamoja na kijibakuli kidogo kilicho na mbaazi za nazi pamoja na kijipilipili kidogo cha rangi ya kijani kibichi.

Sahani za rangi nyeupe zimejaa vyakula mbalimbali kama vile mchele ulio na rojo pamoja na yai na kachumbari, chapati, rojo na vile vile chapati zilizopikwa hazijaiva aina ya nan.

Sahani iliyo na rangi ya kijani kibichi imejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile mahamri yaliyo na rangi ya kahawia. Vilevile kuna kibakuli kidogo kilicho na mbaazi za nazi.

Vyakula aina mbalimbali viko juu ya meza kama vile mahamri yaliyopikwa yako kwenye kisahani cha rangi nyeupe pamoja na vibakuli vya plastiki vilivyojaa maharage ya nazi pamoja na pilipili.

Mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya kijivu ameegemea mti wa mbao huku akiwa mbele ya migomba ya ndizi iliyokatwa yenye rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume aliyevalia kanzu ya rangi nyeupe amesimama kando ya masamaki wakubwa ambao bado hawajapikwa. Huko mwanaume mwingine pia aliyevalia kanzu la rangi hilo hilo pamoja na kijikofia cha rangi nyekundu akiwa amesimama upande huo mwingine wa samaki hawa. Vile vile kuna watu wengine waliozunguka eneo hili.

Nyama aina mbali mbali ziko juu ya mekoaina ya grili kama vile nishikali na pweza aliye pikwa na vilivile ameinuliwa juu kutumia uma.

Sahani ya rangi nyeupe imejaa vitafunio vinavyojulikana kama mahamri vilivyopikwa vikawa na rangi ya kahawia. Vile vile vitafunio hivi ni vingi sana

Wanawake wanne wamesimama mbele ya meza iliyojaa vyakula mbalimbali. Vyakula hivi ni kama vile mihongo, kaimati, mishikaki, uduvi, pilipili.

Sahani nyeupe iliyo na pilau, iliyojaa nyama pamoja na kachumbari iliyochanganyikana na tomato, vitunguu na vilevile limau.

Mwanaume aliyevalia vazi la rangi ya kijani, anakamua ng'ombe kwenye ndoo iliyo na rangi nyeupe. Vilevile, kuna ng'ombe mwingine aliye upande mwingine mwenye rangi nyeupe pamoja na madoadoa ya rangi ya kahawia.

Vyakula vya aina mbali mbali. Vimejaa kwenye meza. Huku wanaume wawili wakiwa wamezunguka meza hii. Meza hii ina vyakula kama vile samosa, kaimati, mkate wa sinia, mishikaki, bajia, vibanzi, mahindi ya kuchoma, kashata, pilipili, mkwaju na kachiri.

Miti mirefu mirefu aina ya minazi iliyo na majani yenye rangi nyekundu iko kando ya kijia kidogo kinachoelekea kwenye jumba kubwa lililo na rangi nyeupe pamoja na paa ya makuti.

Mwanamke aliyevalia vazi la rangi ya kahawia nyekundu amebeba vyakula mbalimbali, vikiwemo sahani tatu za biryani, zilizo na kachumbari na pia pilipili pamoja na vibanzi.

Sinia kubwa imejaa rojo la samaki aliyepikwa mpaka akawa na rangi ya kahawia. Rojo hili lina dania, tomato, kitunguu vilevile kuna kijiko kinachopekua pekua rojo hili.

Mihogo miwili iliyopikwa ikaiva yenye rangi ya kahayawia na masala juu, imeekelewa kwenye sahani iliyo na maua ya rangi ya samawati na kijani kibichi.

Mgomba wa ndizi umeshikiliwa na mwanamme. Mgomba huu una ndizi za aina tofautitofauti. Kunazo zilizoiva zenye rangi ya manjano na kunazo zilizo mbichi zenye rangi ya kijani kibichi.

Samaki wa aina mbalimbali, wamewekwa kwenye mbao. Na vile vile kuna vibakuli vya rangi tofauti tofauti, kama vile rangi nyekundu, rangi ya kijani, bado zilizo na samaki hawa. Kuna samaki aina ya tilapia, aina ya mbuta walio bado hawajapikwa. Wanangojea kuuzwa.

Nyama zilizopikwa zikaiva aina ya mishikaki zilizodungiliwa kwenye vijiti vyembamba vya rangi ya kahawia viko juu ya jiko aina ya grili huku moto wa makaa ukiwaka kutoka chini.

Nyama zizizowekwa kwenye vinuzi zimepangwa kwa mistari katika aina ya grili inayotoa moto kutoka chini pamoja na makaa na majivu huku zikinyunyusiwa mafuta na limau.

Sahani imejaa vyakula mbalimbali, pamoja na vibakuli vidogo vidogo. Sahani hili limejaa mahamri, sambusa, viazi karai, bajia, kebabu pamoja na mbaazi zilizo na nazi. Vile vile kwenye vibakuli vidogo kuna pili pili, mkwaju na chatni.

Miti ya minazi, kijumba kidogo cha kilicho fukiwa na makuti na kando kando yake 𝑘𝑖𝑚𝑒zingirwa na mbao zilizopakwa rangi nyeupe, na kinyumba hiki kimezingirwa na miti pamoja na majani na manyasi.

Uwanja au shamba limejaa manyasi yaliokauka huku mengine yakiwa ya kirangi kibichi. Kuna ndovu wa aina mbalimbali, wadogo kwa wakubwa, waliotapakaa kwenye uwanja huu. Vilevile, kuna miti mikubwa na miti midogo.

Ng'ombe walio na rangi zinazofanana kama vile nyeupe, yenye madoido ya rangi nyeusi. Vilevile kuna wengine walio na rangi nyeusi yenye madoido ya rangi nyeupe. Wamevalia matagi kwenye maskio yao yaliyo na rangi ya manjano. Wako katika zizi lililo na maji.

Sahani mbili zilizo na vyakula mbalimbali kama vile mchele ulio na rojo ya nyama pamoja na mayai, pilipili na kachumbari. Sinia nyingine ina pilau iliyojaa nyama, pilipili, kachumbari na ndizi kwa upande.

Nyama iliyo kwenye choma aina ya shawarma inakata katiwa kwenye sinia kubwa ya rangi ya kijivu iliyojaa kabeji pamoja na karoti. Vile vile mwanamume hutu ana visu pamoja na uma ya kukatiakatia nyama hii ania ya shawarma.

Vyakula aina mbalimbali viko kwenye meza na katika visahani vidogo vya rangi nyeupe, vyakula hivi ni kama samosa zilizo na limau kando kando pia viazi karai, mbaazi zilizo na nazi na vilevile baajia za ndegu.

Sahani ya rangi nyeusi imejaa mishikaki iliyopikwa ikaiva ya rangi ya kahawia, vilevile kuna sahani nyingine ya rangi nyeupe iliyo na vibanzi na nyama za kuku zilizopikwa na kukatwakatwa vipande.

Mwanamume amesimama mbele ya meza iliyojaa vyakula mbalimbali kama vile samosa , kaimati, mkate wa sinia, bajia, viazi karai, ukwaju, magazeti ya kufungia vyakula hivi.

Sinia imejaa mchele pamoja na rojo la biryani. Vilevile kuna kachumbari kwa upande, ndizi na yai. Rojo hili ni rojo la nyama ya kuku.

Mgomba wa ndizi ulio na ndizi zilizo na rangi za kijani kibichi unaning'inia kwenye mti huku ukiwa umefunikwa na majani makubwa ya ndizi yaliyo na rangi ya kijani kibichi.

Samaki wa aina tofauti tofauti wametapakazwa kwenye meza wakiwa pamoja na vijiti vya kuchagua. Samaki hawa ni kama vile tilapia na uduvi. Vilevile kuna mboga za aina tofauti tofauti pamoja na limau na kitaa kidogo kinachoning'inia angani.

Wanyama wawili wanakula nyasi mwituni kwa utulivu. Maandhari na nyasi zinaonyesha uhalisia wa maisha na utulivu ulio porini.

Mwanamke aliyevalia vazi la kahawia amesimama kando ya boksi kubwa vile vile mbele yake kuna gomba la ndizi lililojaa mandizi ambayo bado hayajakomaa wala kuiva. Mwanamke huyu yumo shambani.

Ndizi za aina tofauti tofauti zinaning'inia zikiwemo ndizi za rangi ya manjano na vilevile rangi ya kijani. Vilevile kuna tomato, kitunguu pamoja na machungwa yaliyoekelewa juu ya meza.

Sahani ya rangi nyeupe imeekelewa juu ya meza ina samaki aliyepikwa kwa kukaanga, vilevile kuna kachumbari iliyotengenezwa kwa tomato ,kitunguu na limau kwa upande. Kuna pilipili kwenye kibakuli na vile vile ugali.

Vyakula vya aina mbalimbali viko katika kisahani kiyaplastiki kenye rangi nyeupe kama vile nyama, pilau, sukumawiki, chapati, kachumbari iliyo na tomato , pilipili, kitungu.

Vyakula vya aina mbalimbali, vimetapakazwa kwenye meza kama vile; viazi karai, bajia, kebabu, mishikaki ya nyama ya kuku, ya mbuzi ya ng'ombe. Huku koroboi likiwa limewashwa. Pamoja na pilipili na mihogo. Watu wakiwa wamezunguka meza hii.

Kuna sahani mbili. Sahani moja ni ya rangi ya samawati, ingine ni ya rangi nyeupe, na kwenye sahani hii ya rangi nyeupe, kuna mahamri, mawili. Moja limeumwa, na kando kwenye hicho kibakuli kidogo cha samawati, kuna maharage.

Kuna sahani mbili mezani na glasi mbili za sharubati. Vilevile sahani hizi zimejaa mchele wa pilau ulio na kachumbari kando.

Sahani imejaa vyakula mbalimbali vikiwemo samaki, mahamri, mbahazi, viazi tamu, mayai yaliyokaangwa, viazi karai, sambusa na vile vile kebab.

Kuna vyakula mbalimbali vilivyo kwenye sahani lenye rangi nyeupe kama vile samaki wa kupaka, samaki aliye kaangwa na limau, ugali, kachumbari, na mboga za aina ya kijani kibichi zilizo kwenye vibakuli vidogo.

Viungo tofauti tofauti viko katika mabeseni yaliyo na rangi tofauti tofauti. Viungo hivi ni kama dawa ya pilau, bizari manjano, mdalasini, iliki, karafuu. Beseni hizi ni za rangi ya kijani kibichi, rangi nyekundu, rangi ya samawati. Vilevile kuna vitu vya kupimia viungo hivi.

Sahani mbili zenye vyakula mbalimbali, kama vile viazi karai zilivyo na rangi ya manjano. Vilevile, sahani nyingine ina ukwaju na pilipili, kuna juisi iliyo kwenye glasi.

Sahani mbili zilizo kwenye meza, zina mchele ulio na rangi ya manjano pamoja na rojo la nyama iliyowekwa pilipili kwa upande, na kachumbari iliyotengenezwa kwa tomato, kitunguu na pia hapa mboga na sinia ndogo iliyojaa kilioja vijiko vya kulia.

Vyakula mbalimbali viko kwenye sinia tatu tofauti kama vile mchele ulio na karoti, supu iliokolea nyama, limau, kachumbari ilio na tomato , kitunguu na hoho.

Sahani iliyo na rangi nyeupe, iko kwenye meza. Huku ikiwa na vibakuli viwili vya mbao vilivyo na vyakula tofauti tofauti kama vile; mchele, wa rangi nyeupe ulio na kidania kidogo. Vilevile, kibakuli kingine kina mbaazi za nazi. Kuna tomato zilizokatwa na kuwekwa kando ya sahani.

Twiga watatu waliyo na rangi ya kahawia pamoja na nyeupe wamezungukwa na miti iliyo na rangi ya kijani kibichi. Twiga hawa wako katika hifadhi ya wanyama.

Mtu aliyevalia vazi la rangi nyekundu amebeba sahani tatu zilizo na vyakula mbali mbali kama vile vibanzi, pilau, sambusa, kebabu, kachumbari, ndizi na vile vile viazi karai.

Kuna viungo mbalimbali vilivyo katika vikontaina vidogo vidogo ambavyo vina vifuniko vya rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, manjano, kahawia, nyeupe na vilevile kuna baadhi ya viungo vingine kama vile mdalasini, dawa ya pilau, bizari nyembamba, bizari manjano.

Wanawake wa jamii ya kiafrika wanafanya shughuli ya kuandaa kinywaji cha kiyoevu, huku wakiwa wameketi kwenye ardhi. Vilevile wamezungukwa na vyombo aina mbalimbali.

Sinia yenye rangi ya kijivu imejaa nyama nyingi, nyama hizi ni aina ya mishikaki zilizoshikiliwa na vyuma vyembamba.

Sahani ya rangi nyeupe imejaa vyakula vya aina mbali mbali kama vile viazi karai, kachumbari iliyotengenezwa kwa kabeji, karoti, hoho, tomato , kitunguu. Vilevile kuna karoti upande na samaki wa baharini aina ya kaa waliopikwa wakaiva.

Sahani ya rangi nyeupe imejaa vyakula mbalimbali. Kama vile; mahamri, yaliyopikwa mpaka yakawa rangi ya kahawia. Kibakuli kidogo kilicho na mbaazi za nazi, na vile vile kuna ndizi zilizopikwa na nazi.

Sahani ya rangi nyeupe imejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile pilau iliyojaa nyama, kachumbari, kuna vitunguu kwa upande, karoti na vijisahani vingine vidogovidogo.

Sahani imejaa mahamri yaliyopikwa yakawa na rangi ya kahawia huku katikati kukiwa na kibakuli kidogo kilicho na mbaazi za nazi pamoja na pilipili za rangi ya kijani kibichi.

Vyakula vya baharini vimepangwa kwa minajili ya kuuzwa au kuonyeshwa, kuna kaa, samaki wa kamba, pweza , mishakiki na vilevile uduvi.

Mwanamume aliyevalia kofia ya rangi nyekundu iliyo na madoadoa ya rangi tofauti tofauti, na shati la rangi nyekundu, ameinua hindi changa ambalo bado halijapikwa akiwa shambani, huku akiwa amezungukwa na mahindi marefu yaliyokomaa.

Mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya manjano anauza vyakula mbali mbali vilivyo juu ya meza ya mbao kama vile viazi karai, kaimati, bhajia, samaki.

Sahani ina chakula aina ya biriani. Mchele uliyorangi ya manjano pamoja na rojo na pia kachumbari. Rojo hili lina nyama na pia viazi na kando kando pia kuna pilipili.

Sahani ya rangi nyeupe inavyakula vya aina mbalimbali kama vile samaki wa kukaangwa na mafuta kuna samosa zilizo na rangi ya kahawia, kebab vilevile kuna kaimati, mitai na aina ya samosa zinazojulikana, zilizopikwa kwa rangi na kuwa rangi ya kahawia.

Sinia imejaa chakula vya mbali mbali vilivyowekwa kwenye tawi la ganda la ndizi kama vile, mchele ulio na rangi ya manjano, kuku, yai, rojo la nyama na kitunguu, kibichi.

Kuna viungo vinavyotumika kupika vyakula mbalimbali. Viungo hivi ni kama bizari nyembamba, bizari manjano, bizari nyekundu, karafuu, dawa ya pilau, mdalasini.

Muhogo uliopikwa umepakwa masala na unanyuyuziwa limau. Kando yake kuna limau zilizo tumika tayari na zingine bado na kikontaina cha plastiki na vilevile kuna crips na muhogo ambao bado hujapikwa.

Sinia iliyo na rangi ya kijivu imejaa nyama aina ya mishikaki zilizopikwa mpaka zikawa rangi ya kahawaia. Vilevile zimeshikiliwa na vijiti vyembamba. Kuna...

Viungo vya aina mbalimbali viko katika vibakuli vya glasi na vibakuli vingine vya mbao. Viungo hivi ni kama dawa ya pilau. Mabuyu tayari yaliyotengenezwa mdalasini, madawa na migomba.

Kuna ng'ombe aliyesimama kando ya ukuta wenye rangi ya kijivu. Vilevile ng'ombe huyu ni wa rangi nyeupe na pia ana vitonetone vya rangi nyeusi 𝑘𝑢𝑎nzia machoni, maskioni na pia shingoni mwake.

Kibakuli cha rangi nyekundu kimejaa vitafunio vilivyopikwa. Vitafunio hivi ni aina ya kaimati iliyo na rangi ya kawahia iliyopakwa sukari juu.

Migomba ya ndizi ya aina mbalimbali midogo kwa mikubwa imemea kando ya shamba. Kuna mwanamume aliyevalia suruali ya rangi nyeusi na shati lenye madoido akiwa ameinua mkono wake kuelekea kwenye mgomba ulio na gomba kubwa la ndizi ambazo hazijaiva. Vilevile kuna mti mkubwa unaoshikilia mgomba huo.

Sahani ya rangi ya majano imejaa vyakula vya aina mbalimbali kama vile viazi karai vilivyopikwa, samosa, kebabu, kaimati. Vilevile kuna visahani vyengine vidogo vidogo vyenye pilipili na kachumbari.

Sinia ya rangi ya kijivu imejaa vyakula vya aina mbali mbali, kama vile kambi, kaa, samaki, pweza, vile vile kuna vijisahani vidogo, aina ya vibakuli vilivyo na pilipili ya maji, masala, limau na mboga.

Kumejaa vyakula vya aina mbalimbali vilivyo kwenye vibakuli vya plastiki vya aina mbalimbali kama vile nyama za kukaanga, samosa, mchele uliojaa karoti, hoho, vilevile kuna pilipili, pilau, matobosha na mahamri, kebabu pia.

Sahani ya kijivu imejaa vyakula mbalimbali kama vile; bajia au ukipenda viazi karai vilevile kando hapo kuna aina ya kachumbari iliyotengenezwa na parachichi, tomato na kitunguu.

Sahani nyeupe imejaa vyakula mbalimbali kama vile mchele mweupe, sukumawiki, nyama ya kuku na mchuuzi wa rojo pamoja na tomato zilizoekelewa kwenye upande wa sahani.